Eneo la darasani katika shule ya msingi likionyesha vikaratasi vilivyobandikwa ukutani kwa kutumia gundi, na kurembwa na michoro tofauti. Vikionyesha siku za wiki ikianzia jumapili kuwa juu na kushuka mpaka jumamosi kuwa chini, pembeni mwa ubao mweupe.

Wanafunzi wanne wa kiume wa shule ya msingi, waliovaa sare za shule, wakitembea ndani ya eneo la shule eneo hilo lina miti mirefu inayotoa kivuli, na ndio maegesho ya magari yanayokuja hapo shuleni kuegeshwa. Mkabala na eneo hilo, kuna bustani nzuri yenye majani ya kijani kibichi.

Maabara ambayo ipo tupu haijapangwa vifaa, katika shule ya sekondari, ikionesha meza za mbao, zilizopangwa kwa ustadi mkubwa na mpangilio mzuri, pembeni yake kuna masinki ya maji manne, yenye mabomba ambayo yameunganishwa katika meza ya mbao.

Wanafunzi sita wa chuo kikuu wakiwemo wanawake kwa wanaume. Watatu wamekaa na watatu wamesimama na mwalimu wao, huku mmoja wao amevaa barakoa. Wanafunzi hao wamevaa kamba nyekundu shingoni zenye vitambulisho, na wanaangalia kitu kwa umakini kwenye kifaa cha kompyuta aina ya kompyuta mpakato.